Ndizi mbivu zikiwa kwenye ndoo nyeupe zilizochakaa kando kukiwa na gunia la samawati na vitunguo vya majani.

Mkono umeshikilia simu yenye rangi nyeusi ikionyesha vidokezo na alama nyekundu na nyeupe na kijani.

Magari yameegeshwa kando ya miti yenye matawi ya kijani na nyasi ya kijani na manjano kwa umbali. Miti iliyokauka ikiwemo mbele ya gari lililo na rangi nyeupe, watu wakiwa wamesimama kandokando ya magari.

Wanaume wawili wamesimama inje ya duka lililo na mlango uliyopakwa rangi ya samawati na kijani kwa ndani. Mwanaume mmjoja akiwa amevalia suruali yenye rangi nyekundu na belti yenye rangi nyeusi pamoja na shati lenye rangi nyekundu. Aliyeko kando yake amevalia suruali yenye rangi ya samawati na viatu vya plastiki.

Limo kandokando ya barabara ikiwamo kijingi cha stima kilichosimama wima, na miti iliyo kando yenye matawi ya kijani. Pamoja na gari lingine kando lililolegeshwa kandokando ya msitu uliokatwa vizuri wenye matawi ya rangi ya kijani.

Lililopakwa rangi ya kijani ya maandishi mweupe na rangi nyekundu ikiwamo kijingi cha nyayo za stima kandokando ya duka hilo. Ndizi zikiwa ndani zilizoiva na mtu akiwa nje akiwa ameweka mkono mfukoni.

Kwenye milango wa kijani kibichi ulioandikwa kutumia maneno yaliyo na rangi nyeupe ukuta ukiwa umepakwa rangi nyeupe kando ikiwa mlingoti iliyopakwa rangi ya kijani. Kando yake mna duka jingine lililopakwa rangi nyekundu upande wa chini.

Lenye rangi nyeupe likiwa na vioo limo kandokando ya barabara, kando yake mkiwemo mti wa nyaya ya stima ukiwa umesimama, kando mkiwa na nyumba zilizojengwa na kuezekwa mabati na miti mikubwa yenye matawi ya kijani.

Lenye rangi ya manjano iliyo na taa nyeusi imo kwenye jumba lililozungukwa na vyoo, kando mna mlingoti uliyo simama ukiwa umeshikilia taa, juu ukiwa na mstari wenye rangi nyeusi.

Mlango wa duka ulio wazi, uliopakwa rangi ya kijani kibichi na maandishi yenye rangi nyeupe. Ikiwamo na kiti kilichoko nje, kilichoundwa kutumia mbao. Kando mkiwa mtu amesimama kwenye dirisha la duka, aliyevalia nguo ya samawati na boksi likiwa kando yake.

Yenye mchoro wa mwanamke aliyevalia nguo nyeupe akiwa ameekelea kidude cha kupima joto kwenye shingo, kilicho na rangi nyeusi, akitazama tarakilishi iliyoko mbele yake.

Watu wengi wamo kwenye mkusanyiko wakiwa wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Kando mna magunia yenye rangi nyeupe, wengine wakiwa wamesimama, wengine wakiwa wamekaa.

Vimo kwenye mauzo viliyoekelewa juu ya maboksi yaliyo kwenye meza. Maboksi yakiwa yenye rangi nyeupe na mistari mistari myeusi. Juu mkiomo na viatu rangi tofauti tofauti, ikiwemo rangi nyekundu, rangi ya mwanjano na rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevalia sketi nyeusi na blauzi nyeupe yumo kando ya mchoro wa gari la manjano iliyoko na taa nyekundu mbele yake

Iliyojengwa kutumia matofali ya simiti lenye mstari, na milango ikiwa wazi iliyowekwa makaratasi yenye rangi nyeupe na samawati, ikiwa na mchoro ya mtoto, pamoja na ng'ombe mwenye madoadoa nyeusi na rangi nyeupe.

Gari dogo lenye rangi nyeupe lililoegeshwa kando kando ya barabara likiwa na nambari zilizoandikwa kwa rangi nyeusi, kando kando mkiwa na miti yenye matawi ya rangi ya kijani.

Gari lenye rangi nyeupe na magurudumu meusi. Inje, kuna mlango uliotengenezwa kwa kutumia vioo ndani ya jengo hilo kukiwaka taa inayoangaza jengo nzima.

Aliyevalia suruali ya jeans akiwa ameinama ameficha kichwa kwenye viatu vinavyojulikana kama ndala vyenye maua ya rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, manjano, nyeupe na nyeusi.

Matunda aina mbalimbali kama vile avocado, machungwa, fenesi, maembe yamo kwenye meza ikiwemo mkebe ulioko kando yao na mifuko meupe.

...Yamo sokoni ikiwemo matunda aina ya maembe, machungwa, ovacado , nanasi na mandizi zilizoiva, kando mkiwa na viazi vitamu vilivyoekelewa juu ya box lenye rangi ya samawati.

Karatasi nyeupe yenye maandishi meusi na muhuri mweusi uliochorongwa sahihi iliyotoka nje ya muhuri. Karatasi inayo madoadoa meusi.

Mkono umeshikikilia noti ya pesa za Kenya shilingi hamsini, shilingi mia na shilingi mia mbili. Chini ya mkono kuna kikabati cheusi.

Kwenye rangi ya kijani imo wazi ikiwa imeandikwa kwa maneno meupe na na ranginyekundu kandokando. Ndoo yenye rangi ya njano imo ndani ya duka lililo kariibu na tray yenye kutengenezewa kwa muundo wa mbao.

Mengi yameegeshwa kandokando ya barabara ikiwamo mawe yaliyopakwa rangi nyeupe na nyasi zenye rangi ya kijani. Kandokando mkiwa na milingoti ya nyaya za umeme pamoja na jengo refu la ghorofa.

Yamo sokoni yakiwa chini kwenye sakafu ikiwamo matunda aina ya mapaipai, machungwa, maovacado . Stool iliyoundwa kutumia mbao imo kandokando na watu waliokaa kwenye viti.

Duka la kuuza maziwa lililo na milango iliyoko wazi, milango iliyopakwa rangi ya samawati, na kuandikwa kwa maandishi meupe. Kuna mchoro wa ng'ombe ulioko kwenye ukuta ulio na rangi nyeupe na madoadoa meusi. Nyuma ya mlango ikiwemo mitungi yenye rangi ya njano na ndoo zilizoekezwa karibu na mkebe wenye rangi nyeupe.

Liko wazi lenye milango ya rangi ya kijani na waya zilizo tundikwa mbele ya duka

Yenye bendera za nchi tofauti tofauti, iliyoandikwa kwa maneno ya rangi nyeusi, na mstari wenye rangi ya njano upande wa juu na wenye maneno yenye rangi nyeupe.